Shule iliyo na mapati ya rangi ya kahawia, inaonekana kuwa na michoro ya wanyamapori kwenye ukuta. Mbele yake kuna nyasi na maua iliyokatwa kwenye laoni, mazingira hapa ni ya kuvutia na ni safi.

Nyumba moja ya kifahari na ni ya kisasa inaonekana kuwa na ghorofa moja juu. Mbele ya nyumba hii kuna nyasi ya kijani iliyokatwa kwenye laini mazingira ya hapa inaonekana kuwa safi na utulivu.

Katika mazingira ya darasa, viti vinaonekana vimepangwa kwa laini na kwa njia ambayo imevutia. Sakafu ya darasa hili inaonekana safi na halina hata vumbi wala uchafu wowote.

Kwenye mlango wa mbao kuna bandiko la karatasi lililo na maandishi; form 1 R , kuashiria yakwamba darasa hili ni la wanafunzi wa kidato cha kwanza wa kipande cha R.

Kwenye mazingira ya darasa viti na meza zimepangwa kwa njia ya usadi. Sakafu ya darasa hili linaonekana safi na halina ata vumbi yeyote wala uchafu wowote. Darasa hili lina ubao wa rangi nyeupe.

Mlingoti wa bendera wa rangi nyeusi na nyeupe unaonekana umezingirwa na maua yaliokatwa kwa ustadi. Kando yake kuna tangi ya maji ya rangi nyeusi na kuna maandishi yanayoonyesha mahali watu wanakusanyika wakati wa moto.

Kwenye wanja wa mchezo, wachezaji walio na ulemavu wa miguu ,wanaonekana wamevalia jezi ya taifa ya kenya yenye rangi nyekundu huku wakiwa wameshikilia makungu yao.

Mchezaji wa mchezo wa kuogelea anaonekana akiwa ndani ya maji huku kichwa yake kikionekana kimefungwa na kitambaa cheupe. Mkono wake ameshikilia kwenye chuma iliyoko kanda huku mkono mwingine ameshikilia miwani.

Kwenye ukumbi wa mchezo, wachezaji walio na ulemavu wa miguu wanaonekana wamesimama katikati ya uwanja wakiwa na makango, katikati yao kuna refa aliyevalia shati nyekundu huku akiwapa maelezo.

Kitabu cha darsa la nne cha kujifunza lugha ya kifaransa limeonyeshwa likiwa na picha ya watoto wanaoruka kamba. Kitambu hicho kina maandishi ya kifaransa na inaonekana kuchapishwa na kampuni ya Longhorn.

Bango la karatasi lenye mahandishi ,Maji ni uhai ,imeekwa kwenye ukuta. Ina picha mbalimbali inayoonyesha vyanzo vya utumizi wa maji na jinsi ya kuifadhi maji.

Mchezaji wa maji aliye na ulemavu wa miguu, amevalia jezi ya taifa la Kenya, huku ameketi kando ya ziwa moja, akiwa ameshikila bango lenya maandishi paris 2024 qualified .

Nyumba ya kifahari iliyo na ghorofa na ngazi na pia milango nyekundu inaonekana kwa umbali na inavutia. Kwa upande wa mbele kuna nyasi ya kijani iliokatwa kwa ustadi.

Mwanarihadha aliye na ulemavu wa majo ameonekana amefalia jesi ya rangi ya kijani lenye mandishi ya H akiwa anakimbia uwanjani huku mwelekesi yake aliyefalia seji ya rangi ya manano akimwekesa.

Uwanja wa mchezo wa watoto, umeonyeshwa ukiwa safi na wa kuvutia. Uwanja huu unavitu kadhaa vya kucheza kama vile tairi, chuma ya kuningina na kamba.

Kwenye eneo la wanahabari, wanariadha wawili walio na ulemavu ya macho wanaonekana wameshikilia bendera ya Kenya kwenye mashingo yao. Wanariadha hao wanaonekana kufurahi kuashiria kwamba wameshinda mbio hizi.

Kitabu kinachoonesha picha ya aina mbalimbali ya magari. Kitabu hiki kinaonekana kua cha watoto wadogo kwani kinatumia lugha nzuri inayoeleweka kwa urahisi.

Watu waliovalia nguo nyekundu , na kofia nyeusi , wanaonekana kufika kwenye ukumbi wa mchezo, huku wengine wakitumia viti vya magurudumu , wameshikilia bendera ya Kenya na wengine wameshikilia vipango vilivyona rangi ya Kenya.

Kwenye ukumbi wa udongo, wachezaji walio na ulemavu wa mguu wanaonekana wakishiriki kwenye mchezo wa kandanda huku wakitumia magongo. Wachezaji hawa wanaonekana changamfu huku wakielekezwa na refa mmoja.

Wachezaji wa kandanda walio na ulemavu wa miguu. Wanaonekana wakipigwa picha huku wakiwa wamepanga laini na wamevalia sare za kenya na wameshikilia mukungu chini yao kuna mipira miwili.

Nyumba ya kifahari ya ghorofa ina rangi nyeupe kwenye madirisha. Mbele ya nyumba hiyo kuna maua ya rangi ya kijani kibichi yaliyo katwa kwa laini. Kando ya maua kuna maandishi yanoyoelekeza wageni kupitia kwenye ofisi.

Watu wenye ulemavu tofauti tofauti waliovalia jezi nyekundu , wanaonekana wakipokea cheki ya pesa, taslimu milioni tano iliyotoka kwenye kamati ya paralambiki ya Kenya.

Mchezaji aliye na ulemavu wa miguu kutokana na kukatwa kwa mguu yake anaonekana akiwa na miguu za kutengenezwa. Mchezaji huyu ameketi kwenye kiti huku makongo yake ya kujisaidia kutembea ameiweka kando.

Kompyuta mbili aina ya desktop imewekwa juu ya meza nyeupe huku makaratasi zikibandikwa juu ya skrini kwa ajili ya kuitambua. Mazingira hapa ni ya darasa ya kompyuta.

Mwanaume mmoja aliyevaa suti ya bluu anaonekana akiwa ameshika kipaza sauti huku akiongea kwenye mkutano wa wadau tofauti. Mkutano huo unaangazia watoto walio na ulemavu.

Katika darasa ya watoto wachanga, kuna ubao mweupe uliyoandikwa erufi za alfabeti, kwenye ukuta kuna maandiko ya karatasi, inayoonyesha siku za wiki, na hili ya miezi.

Darasa moja la shule ya chekechea inaonekana kuwa na michoro mbalimbali kwenye ukuta kama vile samaki na wanyama pori. Kando yake kuna maua yaliyokatwa kwa laini. Mazingira hii ni ya kuvutia na ni safi.

Mchezaji wa baiskeli aliye na ulemavu wa mguu, anaonekana akiendesha baiskeli kando ya barabara kwa ustadi kubwa. Mchezaji huyu amevalia helmeti ya kichwa yenye rangi nyeupe na miwani.

Mtu aliye na ulemavu wa miguu, anaonekana ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku akifanya mazoezi ya ndondi akiwa amevalia glavu maalum ya mchezo huu. Kando yake kuna mwelekezi wake aliyevalia shati ya rangi jekundu.

Mwanariadha aliye na ulemavu wa macho kutoka taifa la Kenya anaonekana amevalia vesti ya rangi nyekundu huku ameshikilia mikono yake juu. Kando yake kuna mwelekezi wake aliyevalia vesti ya rangi manjano.

Mlango wa darasa una rangi nyekundu na maandishi yaliyoandikwa grade 1C na teacher Agnes. Hii ni kuashiria ya kwamba darasa hili ni la watoto wa gredi ya kwanza kikundi cha C na mwalimu wao ni Agnes.

Kwenye ukuta wa darasa la shule kuna bango uliobandikwa yenye maandishi tofauti kama vile sisi tunaheshimu walimu, sisi ni familia, sisi tunafanya kazi kama timu, sisi tunafanya kompitisheni na kadhalika.

Katika mazingira ya darasa viti vinaonekana vimepangwa kwa njia ya ustadi. Sakafu ya darasa hili linaonekana safi na halina hata vumbi wala uchafu wowote.

Mchezaji moja wa kandanda aliye na ulemavu wa miguu anaonekana amevalia jezi la taifa ya Kenya yenye rangi nyeupe na nyeusi huku akitazama mpira kwa makini.

(Computer)aina ya (deski top). Inaonekana imewekwa juu ya meza nyeupe. Huku ikiwa imepandikwa karatasi yenye jina (NC11) katika juu ya Skrini kuashiria kitambulisho cha (computer) hii.

Kwenye mazingira ya shule, sebule ya nje inaonekana ikielekea kwenye lango la madarasa mengine, sakafu ya sebule hii inaonekana safi na haina hata vumbi wala uchafu wowote.

Katika ukuta wa darasa la watoto wadogo jedwali linaonyesha herufi zote kumi na sita za alfabeti ya kingereza, zikiwa herufi kubwa na zile herufi ndogo.

Mwanamume mmoja aliyekalia kiti cha magurudumu, anaonekana ameweka vitabu kwenye mapaja yake. Mwanaume huyo anaonekana kuenda ama kutokea kwenye maktaba.

Kwenye ukumbi wa mchezo mwanariadha moja aliye na ulemavu wa macho anaonekana amelala jini huku mwelekezi wake aliye na jezi ya rangi ya chungwa akiwa anamsukuma ama anamshika kutoka jini.

Kwenye ziwa, mchezaji mmoja wa maji aliyevalia jersey ya taifa ya Kenya yenye rangi nyekundu, anaonekana akiwa juu ya boat huku akiwa kwenye shughuli ya kuvuka kwa maji, kando yake kuna magurudumu ama kiti cha magurudumu.

Kwenye mazingira ya darasa ,ubao ulio na rangi ya nyeupe, unaonekana una maandishi ya rangi ya blue .Sakafu ya darasa hili linaonekana safi, na halina ata uchafu wowote ama vumbi.

Darasa moja la shule linaonekana kwa umbali huku kando yake kuna mlingoti wa bendera na tanki ya maji, mbele ya darasa hili kuna nyasi ya kijani iliyokatwa kwa ustadi na inaonekana kuvutia.

Kwenye ukumbi wa mchezo usio na nyasi yoyote, wachezaji walio na ulemavu wa mguu wanaonekana waking'ang'ania mpira huku wakiwa na magongo. Mchezaji mmoja anaonekana amevalia jezi ya buluu huku mwengine amevalia jezi ya rangi nyekundu.

Kwenye eneoa lililo na nyasi ya kijani, kuna ubao wa maelekezo lenye maandishi fire assembly point ,kuashiria ni mahali pa kujikusanya wakati wa moto.

Kwenye sehemu ya nyumba iliyozingirwa na chuma, mitungi ya gasi yenye rangi ya chungwa na ya kijivu inaonekana imesimamishwa , mitungi moja inaonekana ina mrija inayoelekea kwenye nyumba ingine.